Msichana mwenye nywele ndefu zenye rangi ya kahawia, ameketi na ana makini sana kuelekea tarakilishi iliyo mbele yake. Huenda akiwa katika harakati za kuendeleza somo lake la mtandaoni. Ana kalamu mkononi akiandika kwenye daftari.

Hapa ni darasani na tunaona kuna mwalimu ambaye amewaza kuketi chini na amewaza kuzungukwa na wanafunzi walio valia sare vizuri. Nyuma kuna ubao mweusi ambayo una maandishi meupe na mwalimu amewaza kushika tarakilishi ambayo anawafunza wanafunzi wake jinsi ya kuweza kutumia mtandao na kusoma mtandaoni.

Humu ni darasani kuna mwalimu na wanafunzi, wameweza kuketi katika dawati. Na tunaona mwalimu ameweza kuketi katikati yao na anaendelea kuonyesha wanafunzi hawa jinsi ya kutumia tarakilishi yao. Na darasa hili lina madirisha mawili makubwa ambayo yanaingiza mwangaza ndani na lina ubao mweusi.

Kuna mwanadada aliyeketi nyumbani kwake ambaye amevalia blauzi nyekundu. Anaandika jambo fulani kwenye daftari lake na tunaona mbele yake kuna tarakilishi ambayo anaeza kitumia kuweza kusoma kupitia mtandao.

Hapa ni darasani, kuna wanafunzi mbalimbali wa kiume na wa kike. Kuna madawati ambayo yamepangwa vizuri katika masafu na pia nyuma kuna ubao mweusi ambao unamaandishi meupe na hapa mbele kuna wanafunzi wawili wa kike ambao wamesimama wakitumia simu yao ya mkononi kusoma jambo fulani.

Twaona kuna watoto wanne katika chumba kidogo na watoto hawa wenye wameweza kuvalia koti za mikono mifupi za rangi ya samawati na kuna mmoja ambaye amevalia pia kofia ya samawati na watoto hao wanne wana tarakilishi nne ambazo wanajifunzia jambo fulani na wameweza kuziekelea juu ya meza yenye rangi ya kahawia na wamekalia viti vya rangi ya kahawia.

Mikono ya mwanamke ambayo ni ya rangi ya kahawia aliyevalia shati lenye rangi ya njano inaonekana kushika kibodi ya tarakilishi ambayo ipo kwenye meza ikiwa na maandishi E learning ama masomo ya mtandaoni na miwani iliyo kwenye kitambu kando yake na pia kikombe chenye rangi nyeupe.

Hapa ni darasani, na katika darasa hili tunaona kuna wanafunzi wa kiume na wakike, na wanafunzi hawa wameweza kuvalia sare za samawati. Na tunaona kati ya hao, kuna wanafunzi tatu walio mbele yetu, ambao wanajifunza jambo fulani kwenye tarakilishi lao, na kuna mwanafunzi mmoja wa kiume ambaye ameweza kushika penseli kwenye mkono wake.

Mwanamme aliye na nywele zenye rangi ya kahawia anaonekana kupiga chapa kwenye kibodi ya tarakilishi iliyo mbele yake. Kando kuna glasi ya maji na hata maua yanayo rembesha sehemu hii.

Ndani ya chumba ambacho hueda ni sehemu ya kulala ya chuo kikuu. Kuna vitanda vya orofa ambavyo vimetegenezwa kwa mbao na kutiwa magodoro na ata mito juu yake. Mapazia ambayo yanaonekana kutandazwa vizuri yapo pale. Kuna meza yenye rangi ya kahawia.

Hiki ni chumba cha malazi cha wanafunzi katika shule ya bweni. Kina vitanda viwili ndani ambavyo vimetandikwa vizuri na vimeekelewa pillow nyeupe, kando kuna neti ambayo imewekwa ile kueza kuwazuia wanafunzi kuumwa na mbu, kuna nafasi ndogo kati ya kitanda kimoja na kingine.

Vitanda viwili vya ghorofa ndani ya chumba ambacho kina sakafu yenye rangi ya hudhurungi. Vitanda hivi vimetengenezwa kwa mbao, kwa kutiwa magodoro na kutandazwa na blanketi zenye rangi nyeupe.

Ndani ya chumba ambacho huenda kinatumika na wanafunzi wa chuo kikuu, kuna vitanda ambavyo vimeundwa kwa mbao ikiwa vimeekwa magodoro na kutadazwa vizuri shuka zenye rangi ya kijani, Juu ya kila kitanda kuna chandarua ambacho kinaning'inia cha rangi nyeupe.

Hili ni darasa na hamna wanafunzi ndani. Lina madawati ambayo yametapakaa bila kupangwa na pia ina dirisha kubwa ambalo linaingiza mwangaza ndani. Ina ukuta mweupe na nyuma kuna ubao ambao umebandikwa makaratasi aina mbalimbali.

Hiki ni chumba cha malazi cha wanafunzi katika shule ya bweni. Chumba hiki kina vitanda vingi vilivyo karibiana sana. Kuna nafasi ndogo iliyoachwa kati ya kitanda kimoja na kingine na tunaona vitanda hivi vina sehemu ya juu na sehemu ya chini. Na kwenye paa kumefungiliwa neti ambazo zinazuia wanafunzi kueza kuumwa na mbu.

Ndani ya darasa ambalo ni tupu, halina wanafuzi. Lina madawati pamoja na viti ambavyo vimeundwa kwa mbao na chuma vikiwa pia ni vya rangi ya kahawia. Kuna madirisha madogo ambayo yanasaidia kupitisha mwanga ndani ya darasa hilo.

Ndani ya chumba cha kulala ambacho huenda ni sehemu ya bweni ya shule. Kuna vitanda ambavyo ni vya ghorofa vikiwa vimetengenezwa kwa chuma na kutandazwa malazi yenye rangi tofauti tofauti.

Katika chumba cha kulala cha wanafunzi kuna vitanda vingi vya ghorofa ambavyo vimetengenezwa kwa chuma. Kila kitanda kina godoro. Dirisha ambalo linasaidia kuleta mwanga katika chumba hiki, kina pazia.

Neti vyenye rangi nyeusi na kahawia vikiwa vimepangika kwenye mstari laini ndani ya darasa. Kuta zikiwa ni za rangi nyeupe, sakafu ikiwa na vigae vyenye rangi ya krimu. Madirisha makubwa yakisaidia kupitisha mwanga ndani ya darasa.

Ndani ya chumba ambacho huenda kinatumika kama bweni shuleni, kuna godoro ambalo limewekwa kwenye sakafu na kutandikwa shuka yenye mraba. Dirisha ndogo lipo pale likiwa na pazia. Ukuta umeweza kupakwa rangi ya chungwa na nyeupe.

Hili ni darasa ambalo halina wanafunzi ndani. Lina madawati yaliyopangwa vizuri kwenye laini na ukuta mweupe .Lina madirisha makubwa mawili ambayo yanaingiza mwangaza vizuri. Darasa lenyewe ni safi na kuna sehemu ndogo ya mlango tunayoiona.

Ndani ya chumba cha mazoezi kuna watu tofauti ambao wamefika hapa kwa ajili ya kufanya mazoezi. Watu hao, wengi wao wakiwa ni wanaume, wanajishughulisha katika kufanya mazoezi ya aina tofauti, wengine wakiinua vyuma huku wengine wakiwa wameketi.

Hiki ni chumba cha malazi katika shule ya bweni. Kuna vitanda vilivyo pambwa vizuri katika laini na vina sehemu ya juu na sehemu ya chini vimetandikwa vizuri. Kila wanafunzi wameeza kuwacha nguo zingine zikininginia kwenye vitanda hivyo.

Ndani ya chumba ambacho kinajulikana kama maktaba kuna vitabu ambavyo ni vya aina tofauti vimepangwa kwenye rafu vitabu hivyo ikiwa pale kwa maksudi ya kuchukuliwa na wanafunzi ili kuweza kuboresha hekima yao.

Humu ni darasani na kuna madawati ambayo yamepangwa vizuri mawilimawili na yameachwa mwanya pa kuweza kupitia. Kuna ubao mweusi mbele, kabati kando yake na chati ambacho kimeweza kubandikwa. Pia mlango wake uko wazi.

Kuna wachezaji ambao katika uwanja ambao wanamenyana katika mchezo wa mpira wa vikapu. Kuna timu moja iliyovalia sare nyekundu na ingine sare nyeupe. Na pia kuna mashabiki ambao wameweza kuketi kando ambao wanaendelea kushabikia wachezaji wao.

Hili ni darasa ambalo halina wanafunzi ndani. Lina madawati ambayo yameweza kupangwa vizuri. Lina chati ambazo zimeweza kupangwa nyuma kwenye ukuta. Pia lina madirisha mawili ambayo yanaingiza mwangaza vizuri kwenye darasa hili. Kuna sehemu ndogo ya ubao ambayo inaonekana mbele na darasa hili ni safi.

Hili ni darasa na Hanna wanafunzi ndani kuna madawati ambayo yamepangwa vizuri kuna ukuta mweupe na pia Ku ubao mweusi mbele. Kando kuna madirisha ambayo ya meweza kuondolewa kateni kwa ajili ya kuingiza mwangaza ndani ya darasa hili.

Hapa ni kwenye maktaba, na tena ni sehemu ya nje. Kuna malango ambao imefunguliwa ambayo ni ya rangi ya kahawia, na ndani kuna chumba kidogo ambacho kimetengenezwa m, mtu hujisajili ili kuweza kupata kudhinishwa kuweza kupokea vitabu kwenye maktaba. Na tena sehemu hii imetulia sana.

Hili ni darasa na tunaona ni la watoto wa chekechea na wakati huu ni wa kulala na kila mwanafunzi ameweza kulalia juu ya meza na kuna mwalimu ambaye amesimama ambaye anawatazama na kwenye darasa hili kuna cheti za aina mbalimbali ambazo ni za rangi tofauti tofauti.

Hapa ni sehemu ya malazi katika shule ya bweni na tunaona kuna vitanda viwili ambavyo vimetandikwa vizuri. Chumba chenyewe kisafi na tunaona juu kuna neti za mbu ambazo zimeweza kufungwa kwa ajili ya kukinga watoto kutokana na mbu, na tunaona mlango pia umeweza kufungwa.

Hili ni darasa, ambalo hamna wanafunzi ndani. Lina madawati ambayo yamepangwa vizuri katika laini. Ina ubao mweusi mbele. Lina madirisha makubwa makubwa matatu ambayo yanaweza kuingiza mwangaza vizuri ndani.

Hii ni chumba cha malazi cha wanafunzikuna vitanda vitatu vilivyotandikwa vizuri. Ni.eacha njia dhidi ya kitanda kimoja na kingine kuchelea kupita kwa wanafunzi. Pia kuna neti tatu za rangi nyeupe ambavyo vimeekwa juu na ukutani kuna picha ambazo zimebandikwa hapo.

Hiki ni chumba cha malazi cha wanafunzi katika shule ya bweni. Na tunaona kuna vitanda vya juu na vya chini, ambavyo vimetandikwa vizuri. Pia kuna dirisha kubwa ambalo limewekwa kateni tatu, mbili za rangi ya kahawia na moja ya rangi nyeupe ambayo , inaingiza mwangaza katika chumba hiki. Kuna nafasi ndogo ambayo imewachwa kati ya kitanda kimoja na kingine kwa ajili ya kupita kwa wanafunzi.

Hili ni shule la bweni na tunaona sehemu hii ni sehemu ya malazi ya wanafunzi. Kuna vitanda ambavyo vina sehemu ya juu na sehemu ya chini, ambavyo vimetandikwa vizuri na vimepangwa vizuri kwenye laini na vimeacha nafasi katika kitanda kimoja na kingine kwa ajili ya wanafunzi kupita. Ukuta wake ni mweupe na sakafu yake ni ya rangi ya kahawia.

Hapa ni shuleni na tunaona wakati huu ni wakati wa mapumziko na kuna wanafunzi walio uwanjani ambao wanacheza mpira wa kandanda na tunaona katika uwanja huu kuna sehemu iliyo na nyasi na sehemu nyingine ambayo imekauka. Pia umeweza kuzungukwa na miti ya aina mbalimbali ya rangi ya kijani.

Kuna timu mbili ambazo zinamenyana uwanjani na tunaona wanacheza mpira wa kikapu. Timu hizi zimevalia sare tofauti tofauti, kuna wale ambao wamevalia rangi ya machungwa wengine rangi ya samawati na tunaona kando kuna mashabiki ambao wanaendelea kuwashabikia.

Hiki ni chumba cha malazi cha wanafunzi katika shule za bweni. Tunaona kuna vitanda viwili vya rangi nyeusi; cha juu na cha chini. Cha juu hakina godoro, cha chini kina godoro tupu ambalo halijatandikwa. Kando yake kuna viti viwili vya rangi nyeusi na tunaona pia taa zimewashwa katika eneo hili.

Hili ni sehemu ya malazi ya wanafunzi na tunaona kuna vitanda viwili, kuna cha juu na cha chini. Na katika kila kitanda kuna godoro ambalo halijatandikwa chochote na pillow iliyowekelewa juu . Kando yake kuna kiti kidogo na meza.

Tunaona hapa ni kwenye shule la bweni. Na hiki chumba cha malazi cha wanafunzi. Na katika sehemu hii kuna vitanda ambavyo vimeweza kupangwa vizuri. Vitanda hivi vina sehemu ya juu na ya chini. Na tunaona vimeweza kutandikwa vizuri. Pia kuna nafasi kati ya kila kitanda, kwa ajili ya mwanafunzi kupitia. Na kuna kiti kimoja ambacho kimewekwa kando ya kitanda. Pia kuna dirisha moja ambalo linaingiza mwangaza kwenye chumba hiki.

Hii ni shule ya bweni na hiki ni chumba cha malazi cha wanafunzi na kuna vitanda vya juu na vitanda vya chini ambavyo vimeweza kupangwa vizuri na vimeacha nafasi kubwa katikati kuna wanafunzi watatu walio chumbani wawili wameamka na wamekei juu ya vitanda na kuna mmoja ambaye amelala. Pia kuna dirisha kubwa ambalo limeweza kuwekwa kateni ya rangi nyeupe.

Hiki ni chumba cha malazi cha wanafunzi katika shule ya bweni. Kuna vitanda ambavyo vimeweza kupangwa vizuri kwenye laini. Vitanda hivi vina sehemu ya juu na sehemu ya chini, hata na vimeweza kutandikwa vizuri na pillow imeweza kuwekwa kwenye eneo lake. Na kuna nafasi iliyoachwa kati ya kitanda kimoja na kingine, kwa ajili ya njia ya kuweza kupitia wanafunzi. Pia chumba hiki ni kisafi sana.

Hiki ni chumba cha malazi cha wasichana. Kina vitanda ambavyo vimeweza kupangwa katika laini, vitanda hivyo vina sehemu ya juu na ya chini. Vimetandikwa vizuri, kina ukuta mweupe, sakafu yake ni safi. Pia kina nafasi katika kitanda kimoja na kingine kwa ajili ya wanafunzi kupita.

Tunaona hili ni darasa ambalo limepangwa vizuri. Katika darasa hili lina madawati ama imepangwa katika masafu na pia ikona sakafu ya kijivu pia ina madirisha ambayo inaingiza mwanga na ina ubao mweupe na ina mataa ambayo haijawashwa.

Hiki ni chumba cha kulala na twaona kina madirisha ambayo yamewekwa kateni nyeupe zenye maua. Ukuta wake ni mweupe na kuna kitanda ambacho kimetandikwa vizuri kina blanketi nyeupe na kina pillow nyeupe na kando kumeweza kuwekwa taulo ambazo zimeanikwa na pia kuna chuma ambazo zimeweza kusimamishwa neti.

Hapa ni kwenye ukumbi, na katitka ukumbi huu tunakuwa na shule mbalimbali ambazo zinaweza kupatana. Wote wako tayari kwa ajili ya kusikiliza mashauri ambao wanaweza kupewa, na tunaona walimu wawili kuna mmoja ambaye amevalia blause nyekundu na sketi nyeusi, na kuna mwalimu mwingine ambaye ameweza kuvalia sweta yenye mistari. Natena kuna wanafunzi ambao wako tayari na vitabu vyao kwenye mapaja wakiwa wamefungua.

Ni wakati wa michezo na katika uwanja huu tunaona kuna wanafunzi wa shule mbalimbali ambao wanashindana. Kuna wale waliovalia shati nyekundu, shati ya manjano, shati ya kijani kibichi na shati nyeusi na wote wako na lengo la kuweza kushinda na tunaona katika mkono wetu wa kulia, kuna wale ambao wameketi, wengine wamesimama ili kuweza kuwashabikia wachezaji.

Hili ni darasa ambalo halina wanafunzi ndani. Lina madawati yaliyopangwa vizuri, ukuta mweupe, madirisha makubwa ambayo yanaingiza mwangaza, saa ukutani, ubao mweusi, mlango uliofunguliwa na sakafu yake ni ya mchanga.

Ndani ya chumba ambacho huenda ni chumba cha kulala cha wanafunzi wa chuo kikuu kuna kitanda ambacho kimetengenezwa kwa mbao kikiwa kimetandazwa matandiko ya rangi nyeupe ikitia ndani mito miwili.

Hapa ni kwenye bweni na katika chumba hiki tunaona kuna vitanda vya juu na kitanda cha chini ambavyo vimeweza kutandikwa vizuri, na tukiangalia pembeni kuna mfuko wa nguo ambao umeweza kuwekwa vizuri. Kuna mafuta ya aina mbalimbali ambayo imepangwa vizuri, kuna vitabu, kuna kiti cha samawati na kuna meza mbele yake.

Hii ni sehemu ya malazi ya wanafunzi.na katika sehemu hii kuna vitanda viwili, vya juu na vya chini. Viti vimeweza kutandikwa vizuri, ila wameweka vitanda vingi katika sehemu ndogo, na hakuna nafasi kubwa ya wanafunzi ya kupitia.

Kuna wanafunzi watano wa shule ya upili waliosimama kwenye uwanja wamefungwa vitambaa kwenye uso wao na wamevalia tisheti ya rangi mbalimbali kuna waliovalia nyekundu, kijani na nyeupe na uwanja huo wao una nyasi na sehemu nyingine ni mchanga. Pembeni mwa uwanja wameweza kuchora mistari myeupe.

Katika darasa, ambako kuna wanafunzi wa jinsia tofauti wakiwa wameketi na kutilia maanani kile ambacho kinafundishwa na mwalimu. Mwalimu ambaye ni wa jinsia ya kike, amevalia koti lenye rangi nyeupe. Mwanafunzi aliye kwa mbele kabisa anaonekana na mahitaji maalum.

Hapa ni darasani na kuna wanafunzi wengi ambao wameweza kuketi vizuri kwenye viti vyao, kuna mvulana moja ambayo yuko mbele ambae tunaona ni mlemavu, hana mikono lakini yeye anatumia vitule vya mkuu wake kuweza kuandika katika karatasi.

Kuna wanafunzi wanne, ambao wamevalia sare za shule za rangi samawati. Wanafunzi hawa ni venye furaha katika nyuso zao. Tunaona kuna mvulana mmoja ambaye ameweza kukalia kiti chake cha magurudumu, na tunaona wanafunzi wenzake wanampenda, na kumtunza.

Watu watatu wawili wakiwa ni wanafunzi ambao huenda wana mahitaji maalum. Mvulana ameketi kwenye kiti cha magurudumu, ishara ya kwamba huenda ye ni mlemavu akiwa ameshikilia gitaa. Mwalimu, ambaye ni wa kike, anaonekana kuwa na tabasamu.